Naam, mazingira ya hapa ni ya afisini. Afisini mwa huduma centre kwa lugha ya kiingereza. Hapa ofisini hapa vitu vingi hufanyika na serikali huwa inawasimamia kila kitu.

Naam, hapo tupo uwanjani na mchezo ambayo unachezwa ni mpira ya wavu. Tunapata kuna watazamaji wengi wameketi kitako wakitazama mchezo ambao unaendelea.

Hapa tuko ofisini, na ofisini hii ni ya serikali. Yani serikali inajua kwamba ofisi hii iko, na ofisi hii ni ya huduma na huduma inaangalia vitu vingi sana.

Hiki ni cheti za kuzaliwa na kwa kingereza kinatwa birth certificate . Mtu anapozaliwa anafaa kuwa na hiki cheti. Kuashiria kwamba yeye ni mwanakenya au mwananchi fulani. Inatusaidia uchumi wetu kujua watu wangapi wako kwenye nchi hii.

Mazingira ni ya uwanjani, tunapata kuna wachezaji, na mchezo huu ni kandanda. Watazamaji wamekaa kitako wakitazama mchezo huu. Tunaona kuna umati wa watu haswaa, wakiangalia mchezo ambao unaoendelea.

Mazingira ni ya uwanjani, kuna mchezo ambao unaendelea. Tunaona wachezaji wanakimbilia mpira huu mmoja ili waweze kucheza nalo.

Naam, kwa uwanja huu watu wamejaa kadha wa kadha. Watu wako wengi kabisa na pengine wamekuja kuona mbunge wao au kutazama mechi iliyokua inaendelea au kuna mtu mkubwa kwa serekali ambaye anakuja kuwaongelesha.

Mchezo huo nikuruka maji na tuna muona, mchezaji huo anaruka vizuri akijaribu kushindana na watu wengine, ilikuwa wakati wake wa kuruka na watazamaji wamekaa kitapo wakimwangalia vile anavyoruka na huu mchezo umekuwa wa serikali.

Hapa tunampata mama huyu mrembo ambaye amebeba baji ya Bandari FC. Serikali pia huwa inasaidia vitu kama hivyo.

Hapa tuko uwanjani na mchezo huu ambao unaendelea ni mchezo wa vikapu, haswa ni ya wasichana. Mchezo huu unachezwa kwenye umri wote.

Hapa tunapata mna umati wa watu ambaye wamevaa nguo au mavazi ambayo yanafanana. Wamevaa nguo ya samawati kila mmoja. Wanaonekana kuwa na furaha kabisa.

Tunapata rais wetu, Daktari William Ruto ana umati wa watu, kongamano la watu laonekana aliitisha mkutano na watu wametokea kadha wa kadha wamekuja kumsikiza.

Hawa ni wachezaji kutoka Kenya kwa sababu kila mmoja wao amevaa jezi ambayo imeandikwa Kenya. Haswa sijui ni mchezo upi ambao wanacheza.

Naam! Hapa tuko uwanjani na mchezo ambao unaendelea ni mpira ya wavu, tunaona wachezaji wa mchezo huu wanajaribu kujitahidi kabisa ili wawe washindi wa michezo hiyo.

Mazingira hii ni ya mchezo na tunaona kuna mchezaji ambaye amefurahi sana. Anaonekana ameshinda ama timu yake imeshinda kabisaa na kongole kwake kwa furaha ambayo anayo na ni riboribo

Hapa tupo uwanjani na hawa ni umati wa watu wamekuja kutazama mchezo lakini saa hii hatujui ni mchezo upi. Wamekuja kadha na kadha kuangalia mchezo huo na wamevalia nguo ambayo inafanana.

Hii ni pasipoti na inajulikana kwa serikali. Serikali inapatia mtu, inamruhusu kutembea kutoka katika nchi moja hadi nyingine bila kusumbuliwa na mtu yeyote.

Hapa tunapatana na mtaro ambayo imejaa maji, na pengine niseme bomba la maji limepasuka ,ndio maana maji yamejaa kwenye mtaro hiyo , na sijui serikali inafanya nini kuhusu hiyo ,ama ndio maana mna mchanga kando yake inajaribu kuitengeneza.

Hapa ni ofisini. Ofisini kubwa kwa sababu tunapata kuna vifaa vingi kabisaa na inaonekana mtoto huyo ambaye amewekwa kando amebebwa picha ambaye akiwa mwanaspoti.

Naam! Hapa tuko kwenye afisini. Afisini mwa serikali pale ambapo watu huchukua pasipoti zao. Pasipoti ni cheti ambacho kinakukubali utoke kwa nchi moja kwenda kwa kingine.

Hapa tunapata umati wa watu na kati ya hawa watu ni viongozi wetu na chama hiki ni cha ODM Chungwa ambayo inajulikana.

Hapa ninapata umati wa watu na mna hema na watu ambao wamekaa mezani wamevaa nguo mwafaka, nguo ya umoja ambayo inaonekana ni shughuli ya serikali.

Naam, hapa tupo uwanjani na mna umati wa watu. Watu kadha na kadha wamekuja kutazama mchezo haswaa hatujui ni mchezo upi lakini wamekuja kutazama mchezo ambao wanapenda.

Hili ni tangazo ambalo limetumika kuweka wakenya pamoja. Chama cha Jubilee kilitumia wakati walikuwa wanataka kura ama yah kura.

Naam! Hapa tupo uwanjani na wachezaji hao wanajaribu kucheza mchezo ambao unaitwa kandanda. Watazamaji pia wamekuja kadha wa kadha yaani wako umati wa watu. Wamekuja kutazama mchezo ambayo unaendelea.

Naam hapa tuko uwanjani na mchezo ambao unataka kuendelea ni kandanda, sababu kandanda huchezwa na watu kumi na mmoja na inaonekana serikali ndio imesimamia mchezo huu kwa sababu wamevaa nguo ambayo inafanana.